Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo usiotumia mchanga ambapo mizizi ya mimea huning'inia ndani ya chombo chenye maji. Mimea ikiwa imeshikiliwa na vikapu vya plastiki ambayo mizizi yake inaning'inia hewani au kwenye maji yaliyo chini yenye nafsi na kuwekwa maji ya virutubisho.

Mfumo wa kilimo ambapo mmea midogo yenye majani mabichi yamepandwa kwenye vyombo vyeupe vilivyopangwa kwa safu. Chini ya vyombo hivi kuna maji yaliyotiririka na kuunda maporomoko madogo ya maji yakionyesha mzunguko wa maji.

Mfumo wa kilimo au mfumo wa kupanda mimea bila udongo unaonekana kuwa wa wima. Mfumo huu una tabaka kadhaa za vyombo vya rangi ya kijivu vilivyowekwa juu ya kingine. Kila chombo kina nafasi ambazo mimea mingine imepandwa.

Mwanaume mmoja anatunza mimea iliyopandwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea inakuwa katika mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu. Mwanamume huyo amevaa fulana nyeusi yenye picha mbele, suruali nyeusi na ndala. Anatumia chombo kidogo cha blue kumwagilia maji.

Shamba kubwa la mboga za majani. Mimea imepandwa kwenye mirija mirefu ya rangi ya kijivu au nyeupe iliyopangwa katika safu ndefu. Kila mmea mchanga unaochomoza kutoka kwenye tundu lililokatwa kwenye mirija hiyo. Mimea yote inaonekana kuwa na afya na ina rangi ya kijani kibichi.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea inalimwa bila kutumia udongo. Badala yake mimea hupata viturubisho kupitia maji yaliyo wekwa virutubishi yanayosambazwa kupitia mabomba.

Mche mdogo wa mmea uliopandwa kwenye sufuria ndogo nyeusi ambayo imewekwa kwenye mfumo unaoendeshwa na mabomba meupe. Majani ya mche ni ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa na afya. Kuna mistari ya kijani kwenye mabomba meupe, ikionyesha mpangilio au alama.

Idadi kubwa ya vifaranga wadogo, wengi wao wakiwa na rangi nyeupe au isiyokolea, wakiwa wametawanyika kwenye sakafu iliyofunikwa na matandiko ya mbao au za chips mbao. Sakafu hii imejaa ipande vidogo vidogo vya kawia.

Trekta kubwa la rangi ya kijani likitumika shambani likinyunyuzia dawa au mbolea kwenye mimea michanga. Trekta hilo linaonekana katikati ya shamba kubwa lenye mistari mirefu ya mimea midogo ya kijani kibichi. Nyuma ya trekta kuna vifaa vya kunyunyuzia vilivyo na mikono mirefu ya rangi nyekundu.

Mandhari ya kupendeza ya mashamba makubwa ya chai yenye milima. Mbele ya picha kuna njia nyembamba ya udongo yenye rangi ya kahawia machungwa ikipita kati kati ya safu ndefu za mimea ya chai iliyopunguzwa vizuri.

Eneo kubwa la kilimo lenye udongo mwekundu ambalo linatayarishwa au kulimwa kwa kutumia trekta. Katikati ya picha, kuna trekta kubwa ya kijani likilima shamba likivuta jembe la rangi ya kijani linaloondoa udongo na kuunda matuta makubwa.

Kuna safu ndefu za mimea mbali mbali hasa mboga za majani kama vile aina nyingine ya mimea midogo. Mimea hiyo imepandwa kwa mpangilio ikionyesha udongo wa hudhurungi katikati ya mistari ya mimea ya kijani kibichi. Rangi ya kijani kibichi ya mimea imetawala picha.

Ndani ya chafu kubwa, paa na pande za chafu zimefunikwa kwa nyenzo ya uwazi labda plastiki iliyo ruhusu mwanga kupita. Ndani ya chafu kuna safu ndefu za mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye udongo. Mimea inaonekana kuwa na afya na imechanwa vizuri ikiashiria kilimo chenye mafanikio.

Kituo cha usindikaji wa nyanya ambapo nyanya zimepangwa ndani ya vikapu vya plastiki vya kijani na kuwekwa kwa mfumo wa mikanda ya kusafirisha bidhaa. Mfumo huu unaonekana kutumika kuchambua, kupanga au kusafirisha nyanya kwa ajiri ya kuuza. Nyanya nyingi zinaonekana kuwa safi, na zingine bado ni mbichi kiasi zikiwa na rangi ya kijani na nyekundu mchanganyiko.

Chafu kubwa ya kisasa iliyojengwa kwa fremu ya mbao na kufunikwa kwa plastiki nyeupe au rangi ya manjano iliyofifia. Katikati ya picha, ndani ya chafu, mimea midogo ya kijani kibichi inaonekana ikikua katika safu.

Eneo la ndani ya kiwanda au sehemu ya kupakia maua, ambapo wafanyakazi wengi, wengi wao, wakiwa wanawake wamevalia sare za kijani kibichi, na aproni nyeupe. Wamejipanga kwenye meza ndefu, wakipanga kufunga na kupakia maua, ya aina mbalimbali, yakiwemo maua ya rangi ya njano, nyeupe, na nyekundu.

Banda kubwa la kuku likiwa limejaa maelfu za vifaranga wadogo wakuku. Wote wakiwa na manyoya ya rangi ya manjano hafifu. Vifaranga hao wametawanyika kote sakafuni ndani ya banda. Kuna njia ndefu za kulisha na kunywesha maji zikiwa na vyombo vya kulisha vya rangi ya manjano vilivyotundikwa kutoka juu.

Mwanaume akiwa ndani ya chafu akichunguza nyanya ambazo bado hazijaiva zenye rangi ya kijani. Amevalia kofia ya rangi ya kahawia na nguo za kazi za bluu. Anaonekana akitabasamu akionyesha kuridhika au ufahari ya mazao yake.

Shamba linanyunyiziwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya vifungulio. Mmea ya aina tofauti imepandwa kwa mistari ya mpangilio mzuri. Mfumo wa vifungulio unaonekana ukinyunyizia maji kwa njia ya duara, ukifunika eneo kubwa la shamba.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mistari mirefu na miembamba ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matuta au mifereji. Udongo unaonekana kuwa mwekundu au kahawia na wenye unyevunyevu. Kwa mbali, kuna miti na majengo machache pamoja na eneo la kijani kibichi.

Shamba lililolimWa vizuri lenye mimea midogo iliyopandwa katika mistari, mirefu iliyonyooka. Udongo unaonekana kuwa wa rangi nyekundu kahawia, unaoashiria udongo wenye rutuba. Kila mstari wa mimea unabomba dogo jeusi la umwagiliaji wa matone.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu, ambalo limeandaliwa kwa ajili ya kilimo, na lina mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa. Katikati ya sehemu ya mbele ya picha, kuna bomba la maji la rangi ya kijivu au nyeusi, lenye valve ya rangi ya chungwa, ambazo zinaonekana kudhibiti mtiririko wa maji.

Shamba lililofurika maji ambapo mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye matuta au mistari iliyoinuka kidogo juu ya maji. Maji yamefunika njia zote kati ya matuta hayo na kuunda mifereji ya maji. Hii inaweza kuwa mfumo wa umwagiliaji au matokeo ya mvua kubwa na mafuriko.

Eneo la shamba ambalo limetayarishwa kwa ajili ya kilimo vikitumia mfumo wa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia njano na umelimwa kwa mistari mirefu, kuunda mifereji. Maji yanaonekana yakitiririka kwenye mifereji hiyo.

Shamba kubwa lililolimwa likitumia mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia. Mimea midogo labda mazao kama vile maharagwe au mimea mingine ya shamba imepandwa katika mistari mirefu iliyonyooka inayotoka mbele hadi nyuma ya picha.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo likiwa na mistari mirefu ya udongo uliyolimwa. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia iliyokolea na kuna mabaki ya mimea kavu au majani yaliyotawanyika hapa na pale kwenye mistari.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo likitumia mfumo wa umwangiliaji wa matone au kunyunyizia kwa kutumia mabomba. Sehemu kubwa ya picha inaonyesha ardhi iliyolimwa na kutayarishwa kwa kupanda. Udongo unaonekana kuwa mkavu na umewekwa katika mstari au matuta.

Shamba lenye mimea changa, iloyopandwa kwa mistari iliyopangwa vizuri. Kuna tanki la plastiki, ambalo linaonekana kutumika kuhifadhi maji kutoka kwenye tanki hilo.

Shamba kubwa lililomwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa vinyunyuzio. Kuna safu ndefu ya mabomba ya rangi ya buluu na nyeusi yaliyowekwa chini na vinyunyuzio vidogo vinarusha maji hewani kwa umbali yakimwagilia mimea michanga ya kijani iliyopandwa kwenye udongo wa kahawia.

Shamba dogo au bustani yenye mistari ya mimea vidogo iliyopandwa. Udongo unaonekana kuwa na mchanganyiko wa udongo na changarawe ndongo ndongo. Kati ya mistari ya mimea, kuna bomba jeusi la umwagiliaji ya matone, lililowekwa chini likionyesha matumizi ya mfumo wa umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika kwenye shamba la kilimo. Mfumo huu wa umwagiliaji hutumia mabomba madogo kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba kubwa lililolimwa ambalo linaonekana kuwa likimwagiliwa maji. Katika sehemu ya mbele ya picha, kuna bomba kubwa la rangi nyeupe likipita katikati ya mashamba na maji yanaonekana yakitiririka kutoka kwenye bomba hilo, huenda kwenye mimea iliyopandwa.

Shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu ni mojawapo ya njia bora na za kisasa za umwagiliaji, hasa katika maeneo yenye uhaba wa maji. Mifumo ya mabomba myembamba umewekwa kwenye mistari ya upandaji.

Bustani ndogo au shamba ndogo lililolimwa vizuri likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo wa kahawia ulioandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo. Mimea midogo kadhaa imepandwa. Baadhi yao imepandwa kwenye matandazo ya nyasi kavu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba. Bomba nyeusi nyembamba imelala chini ya ardhini ikiwa imepita karibu na mimea midogo ilio pandwa kwa safu. Kutoka kwenye bomba hilo, matone ya maji yanaonekana yakitoka na kulowanisha udongo karibu na mizizi ya mimea

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu ulio limwa, udongo unaonekana kuwa huru wa tayari kwa kilimo katika shamba lote mimea michanga imepandwa kwa safu ikionyesha utaratibu wa upangaji mzuri. Pia kuna mabomba meusi ya umwagiliaji yanayopita kando ya safu ya mimea ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Ndani ya chafu kubwa, ikiwa na mistari mirefu ya udongo uliolimwa. Udongo una rangi ya kahawia nyekundu na umeandaliwa kwa ajili ya kilimo. Kuna mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone na iliyolala kwenye udongo yakionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Eneo la shamba lenye udongo mweusi, ambapo mtu mmoja anafanya kazi ya kufunga au kuunganisha mabomba ya umwagiliaji. Mwanamume huyu amevaa koti la blue na kofia na ameinama chini akijishughulikia mfumo wa mabomba na umwagiliaji yaliyowekwa kwenye mifereji midogo ardhini.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwenye udongo mwekundu. Kuna mitaro iliyochimbwa ambapo mabomba makuu mawili yanaonekana kuwa ya kutu au rangi ya kahawia yamelala. Kutoka kwenye mabomba hayo makuu kuna mirija midogo mingi meusi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, katika shamba. Kuna mmea mdogo, unaoweza kuwa wa pilipili, nyanya, au aina nyingine ya mboga. Unaota kwenye udongo wa bustani. Karibu na mmea, kuna bomba la plastiki lenye kipenyo kidogo cha umwagiliaji, kinachotoa maji kidogo kidogo, moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea.